Ndani ya chumba kilichojengwa kwa mbao, kuna mahindi mengi yakining'inia kwenye kamba. Yanaonekana kuwa yamewekwa hapo kwa lengo la kukaushwa, labda kwa ajili ya kuhifadhi au matumizi ya baadae. Kwa nyumba pia kuna chombo kikubwa cha mafuta ya kupikia chenye rangi ya manjano.

Sehemu ya chini ya mwili wa ng'ombe inaonekana huku pampu zikiwa zimeunganishwa kwenye chuchu zake zikivuta maziwa. Utaraibu huu ni muhimu katika ufugaji wa ng'ombe wa maziwa unaotoa maziwa mabichi kwa matumizi mbalimbali na kuchangia sana katika uchumi wa jamii.

Watu watatu wako pamoja, wanaume wawili na mwanamke mmoja. Wamezungukwa na migomba mingi yenye ndizi mbichi zilizokatwa hivi punde. Moja wa mwanaume amepiga magoti akionekana akipiga picha ya ndizi hizo zilizotandazwa chini, migomba mingine ipo karibu nao.